Basi mbili zime egeshwa, kuna wapita njia mama amevalia kofia kichwani na rinda nyeusi mwanaume mwenye koti nyeusi ame beba bahasha mkononi kuna nguzo ya umeme. Madirisha ya basi yamefungwa, mwanaume amefunga koti kiuononi, juu ya basi kume ekelewa gurudumu, jiwe lime ekelewa nyuma ya gurudumu la basi.

Mtu amesimama barabarani karibu na eneo la biashara la wazi. Mtu huyo amevalia mavazi ya michezo yenye rangi ya kijani kibichi na nyeusi pamoja na viatu vya michezo vyenye sole nyeupe. Kuna kibanda cha biashara kinachouza miwani ya jua na bidhaa zingine kama kofia na pochi. Kuna wengine wanaotembea na magari yakiwa yameegeshwa.

Mtaa wa jiji ulio na shughuli nyingi, bango limeegeshwa juu ya gari kuna mabasi madogo yameegeshwa kwenye mtaa haya ni magari ya usafiri wa umma, kuna maduka na biashara ikiwemo duka la dawa, bango linaonyesha huduma ya usafiri, kuna watu wachache wanaotembea.

Barabara inapita chini ya daraja. Maandishi ya tahadhari yanasema usiende kwa mwendo wa kasi. Daraja hilo lina rangi ya manjano na maandishi meusi. Kuna matatu ya rangi ya kijani na njano. Kuna gari la kibinafsi likiwa karibu na barabara, madhari ya eneo inaonyesha mazingira safi